Hapa tunaona gari la stima ambalo liko na kifaa spesheli haswa husaidia watu kupanda ambapo wao hawawezi kupanda. Tunaona wakishughulikia miti ambayo imeguza waya za stima na wakikata ili waweze kudumisha usalama kwa watu.

Huyu ni nyati, ni mnyama mkubwa sana wa porini. Ni mnyama ambaye uogopwa na ni adui sana kwa mwanadamu. Yeye ukula nyasi kama chakula chake cha kawaida, na ana pembe mbili.

Hapa tunaona takataka, maji taka, chuma za reli, pikipiki, miavuli, gari na watu ambao wanafanya shughuli mbalimbali na vibanda ambazo zinauzwa bidhaa tofautitofauti.

Katika hii barabara, tunaona gari zikiwa na shughuli zao za kawaida za usafiri. Miti ya stima, waya na taa ambazo husambaza mwanga wakati wa usiku. Pia mabango ambayo huonyesha taarifa au matangazo tofauti hili kueneza ujumbe.

Katika sehemu hii, tunaona matatu zinazosafirisha waabiri kwenda kaunti mbalimbali, kama vile, Nyeri, Nakuru, na hapa Nairobi. Watu wakiwa na shughuli tofauti tofauti, nyumba, mabati, waya.

Hapa tunaona matatu ambazo zina shughuli za upangaji ili waweze kupeleka waabiri katika sehemu tofauti tofauti. Taa ambazo husambaza mwangaza wakati wa usiku watu wakiwa na shughuli tofauti tofauti.

Katika hii barabara tunaona gari ndogo, pikipiki na basi za matatu zikifanya shughuli zao za kawaida za usafiri. Tunaona taa ambazo zinasambaza mwangaza katika barabara hii wakati wa usiku. Tunaona pia kuna chuma.

Katika huu mtaa tunaona gari na matatu ambazo zinaabiri watu kwenda sehemu mbalimbali. Tunaona miti, nyumba, waya za stima, biashara ndogo ndogo, benki, watu wakiwa na shughuli mbalimbali.

Katika hii barabara tunaona gari tofauti tofauti zikiendesha kazi zao za kawaida za usafiri. Tunaona watu ambao wako na shughuli mbali mbali. Kuna taa ambazo zinasambaza mwangaza wakati wa usiku. Miti, chuma na mabango ambayo yanaelekeza watu jinsi ambavyo wanavyovuka barabara hii.

Katika hili barabara tunaona gari aina tofauti tofauti ambazo zinafanya usafiri kwenda pande mbalimbali. Pia tunaona matatu ambazo zinapanga ili wapate wasafiri kuwasafirisha. Miti, taa ambazo husambaza mwangaza katika wakati za usiku katika eneo hili. Miti pia na nyumba.

Katika hii barabara tunaona magari tofauti tofauti yakifanya usafiri wa bidhaa na tunaona watu ambao wanatembea, wengine wanavuka barabara. Kuna taa, ambazo zinasambaza mwangaza wakati wa usiku, miti inayosambaza hewa safi katika hii eneo na pia kuna nyumba za biashara na za watu ambapo wanaishi.

Katika hili soko tunaona matukio ya shughuli za kila siku za kufanya biashara. Watu wakiwa na shughuli mbalimbali huku na kule. Pikipiki, teksi, balabala, na miti vinavyoonekana katika mazingira hayo

Katika hii barabara tunaona shughuli za usafirishaji inaendelea kuenda sehemu tafauti tafauti. Tunaona taa ambazo zinausambaza mwangaza wakati wa usiku pia kuna CCTV ambazo uweka usalama na kuonyesha kila kitu amabcho ufanyika katika barabara hizi.

Katika hili soko tunaona watu wengi ambao wako na shughuli tofauti tofauti. Askari wanalinda usalama ya wananchi na amani, matatu nazo zinaendelesha kazi ya usafiri. Kuna mawe na chuma.

Kwa hili soko tunaona basi ambalo limebeba abiria kuna wapitaji ambao wamebeba mzigo aina mbali mbali. Kuna mti, kuna miti mingi kuna pia kuna nyumba ambazo ziko na mabango tofauti tofauti.

Hapa tunaona barabara ya mchanga ambapo maji taka imemwagwa, haswaa si salama kwa wasafiri. Tunaona watu, pikipiki, maduka na pia kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo zinauzwa kando ya hili barabara.